Gari imesimama, iko na milango miwili. Mzee ambaye amevalia kofia amesimama nyuma ya gari. Kando ya gari kuna miti.

Gari limesimama, magurudumu yake ni ya rangi nyeusi. Mbele yake watu wamesimama, mmoja amevalia shati ya rangi ya manjano.

Noti nne za elfu moja ziko juu ya meza. Ziko na mazero matatu na nambari moja. Kando yake kuna mnara mmoja, ambapo mchoro wa mzee umeka kando.

Kreti mbili nyekundu ziko chini, juu yake kuna boksi la rangi ya manjano, kando yake kuna chupa za maji, mbele yake kuna duka kubwa, mlango wa duka hilo ni rangi ya samawati.

Mkono uko na kucha ya rangi nyekundu umeshikilia funguo ya rangi nyeusi. Mtu amevalia shati ya rangi nyeupe na koti ya rangi nyeusi.

Gari ni la rangi nyeupe, magurudumu yake ni meusi, kuna maandishi ambayo yameandikwa shilingi elfu tano. Nambari ya simu ni ya rangi nyeupe.

Watu watatu wamesimama, mmoja amejifunika kijitambaa kichwani, mwingine amevalia sweta nyeupe, kichwani mwake ana nywele nyeusi, mbele yake kuna maandishi ambayo yameandikwa M-Pesa,

Ndizi za rangi ya manjano zimefungwa. Nyanya nyekundu ziko nyingi. Viazi ulaya ziko juu ya meza. Mwanaume ambaye amevalia long'i ya rangi samawati anatembea.

Mwanamke amevalia buibui ya rangi ya zambarau. Mlango ambao una maandishi ya M-Pesa, rangi yake ni kijani. Mzee amekalia viti vingi.

Magari yamesimama, gari mbili za mbele ni za rangi nyeusi na nyeupe. Kando kuna magurudumu, nyuma yao kuna gari la rangi ya samawati, magurudumu yake ni meupe na meusi.

Magari yamesimama, gurudumu yake ni ya rangi nyeusi, nyasi ni za rangi ya kijani, kando ya magari kuna miti mirefu na miti mifupi.

Shughuli za sokoni zinaendelea kawaida. Watu wameketi na watu wengine wamesimama. Miavuli imejaa ambayo ina rangi nyingi. Nyumba ziko kando ya soko.

Magari yamesimama. Gari la mbele ni la rangi nyekundu. Nyuma yake kuna gari nyeupe. Liko na gurudumu nyeusi. Mbele yake mwanaume ambaye amevalia koti nyeusi amesimama.

Magari yamebebwa. Yako na gurudumu ya rangi nyeusi. Lami ni ya rangi nyeusi. Ina mistari mieupe. Lori linatembea.